Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike, ambaye amefungua kinywa akiwa anajaribu jino lipi litamfaa kati ya mengi ya bandia yaliyopangwa katika mstari.

Madaktari wawili wa meno wa kike na wa kiume, wakiwa wanasaidiana kutoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua mdomo. Daktari akiwa anamchoma sindano ya fizi.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike alielala juu ya kitanda; akiwa amepanua kinywa huku madaktari hao wakiwa wanakagua kwa kumulika.

Mama pamoja na mtoto wake wa kike wakiwa wameshikilia miswaki mikononi, ambao wameweka dawa ya meno wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya kusafisha kinywa wakati huu wa asubuhi.

Mazingira hatarishi ambayo yana maji machafu, yaliyotuama katika barabara ya lami, yakiwa yanazuia magari pamoja na watembea kwa miguu kushindwa kuvuka upande wa pili wa barabara hiyo.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa wanafanya shughuli ya uchafuzi wa mazingira kwa kutupa vikopo vidogo ambavyo ni vya plastiki kutoka kwenye gari, wakiweka sehemu ambayo sio sahihi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyofanyiwa usafi vizuri kukiwa na nyasi za rangi ya kijani, bustani yenye maua yaliyochongwa vizuri, na barabara safi kwaajili ya kutumiwa na watembea kwa miguu.

Vifaa vya hospitali ambavyo vinatumika kwa ajili ya upasuaji au matibabu ya wagonjwa. Ikiwa ni pamoja na visu vyenye ncha kali, mikasi, mabakuli ya kuhifadhia vitu mbalimbali, na kadhalika.

Mwanaume akiwa ameketi katika mazingira ya hospitali ambapo anafanyiwa vipimo mbalimbali kwa kutumia vifaa vya hospitali kama vile kifaa cha kupima joto kikiwa kina mmulika kichwa na kifaa cha kupima presha kikiwa kimefungwa katika mkono wa kushoto.

Mazingira ya hospitali kukiwa na korido yenye sakafu iliyopakwa rangi nyekundu, madirisha makubwa yenye vioo, na sehemu za kukalia ambavyo ni viti kwa ajili ya kusubiri kupatiwa huduma.

Mazingira ya hospitali kukiwa na majengo ambayo yametengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, pia kukiwa na ukoka au bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani iliyopo katika upande wa idara ya upasuaji.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa dawa, ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zimepangwa juu ya meza mbele ya dirisha dogo lililotengenezwa kwa vioo.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, ambaye amebobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto, akiwa anamkagua au kuangalia maendeleo ya mtoto aliyeketi juu ya kitanda pamoja na mama yake, na kuandika maendeleo yake katika karatasi alizoshikilia mkononi.

Kundi la madaktari, ambao wamesomea matibabu ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu, wakiwa wamekaa kwenye viti, wengine wakisimama nyuma yao, ambapo wamevaa mavazi tofautitofauti.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kijani, wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda, kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Madaktari pamoja na wauguzi wakiwa katika chumba kinachofanyiwa upasuaji, wakiwa wanatoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda wakitumia vifaa mbalimbali.

Wauguzi wa afya ambao wamebobea katika matibabu ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu, wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe wakiwa katika chumba cha hospitali kila mmoja akiwa anafanya shughuli yake.

Mtoto mchanga akiwa katika kliniki ya watoto na wamama wajawazito, akiwa anafuatiliwa maendeleo ya ukuaji wake, kwa kupima uzito kwa kutumia mizani ambayo amening'inizwa nayo.

Mama pamoja na watoto wao wakiwa katika chumba kikubwa ameketi wengine wakisimama wakiwa wanasubiri kupewa huduma za matibabu na daktari anayejihusisha na masuala ya magonjwa ya watoto

Madaktari wawili wa kike waliobobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto, wakiwa wanampatia mtoto mchanga matibabu aliyelazwa juu ya kitanda akiwa anamchoma sindano.

Mama akiwa amekaa katika kitanda kilichoko ndani ya wodi ya wazazi kwenye jengo la hospitali, akiwa amempakata mtoto mchanga, aliyevalishwa mashuka pamoja na kofia, ili kumkinga na baridi.

Mama akiwa ameketi katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha wodi ya wazazi, akiwa amempakata mtoto mchanga aliyefunikwa mashuka ili asipatwe na baridi. Kitandani kukiwa na zawadi mbalimbali kama: mashuka, vitenge, kanga ambazo amepatiwa kama zawadi kwa ajili ya kujifungua salama.

Daktari wa kiume ambaye amebobea katika maswala ya magonjwa ya watoto, akiwa anampatia mtoto mchanga matibabu alielazwa juu ya kitanda kilichopo katika chumba cha hospitali.

Mama akiwa ameketi katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali, akiwa anamtaza mtoto mchaga ambaye amepakatwa na kijana aliyeketi kwenye kitanda hichohicho.

Mama akiwa amebeba pochi mkononi, akichuma majani ya mmea uliookota wa rangi ya kijani, ambapo anaenda kuandaa na kutumia kama dawa ya kienyeji, ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili inayotokana na vitu mbalimbali, kama vile: mizizi, magome ya miti, majani, matunda au mbegu, ikiwa imeshaandaliwa na kuhifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa pamoja na magonjwa yanayotibu.

Mkono wa kike ukiwa umeshika chupa ya rangi nyeusi ambayo ina dawa ya asili au ya kienyeji ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.

Mmea wenye majani ya rangi ya kijani ambayo huandaliwa vizuri kwa kuchemshwa au kutwangwatwangwa, ambao hutumika kama dawa ya kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kutoka kwenye vitu mbalimbali, ambayo hutumika na mama wajawazito, inayowasaidia wakati wa kujifungua wasipatwe na matatizo au changamoto zozote.

Majani ya rangi ya kijani yaliyostawi katika mmea, ambayo hutumika kama dawa ya asili pale itakapoandaliwa kwa kuchemshwa au kutwangwatwangwa, ikiwa inatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Uandaaji wa dawa za asili ambazo umechanganywa maji pamoja na majani ya kijani. Ikichemshwa na kuwekwa katika vikombe tayari kwa ajili ya kunywa na kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaji wa dawa za asili kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile magome ya miti, mizizi, matunda, mbegu za mazao; zikiwa zimewekwa katika mabakuli madogo yaliyopangwa juu ya meza, ambapo hutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Mkono ukiwa unachuma majani yaliostawi kutoka kwenye mmea, ambapo huenda kuandaliwa kwa kuchemshwa au kupondwapondwa, kisha kutumika kama dawa ya asili ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili ikiwa inaandaliwa kwa kutumia malimao ambayo yamekamuliwa katika kikombe kilichopo juu ya sahani, pembeni kukiwa na tangawizi pamoja na kibakuli ambacho hutumika kuponda tangawizi hiyo, ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile; majani yaliyopo kwenye kikombe, bakuli ndogo pamoja na mtwangio, kwa ajili ya kutwanga au kusaga vitu mbalimbali, chupa ndogo zilizo na ungaunga, vyote hivyo vikitumika kuandaa dawa inayotibu magonjwa mbalimbali.